Mwanadada amesimama kando ya duka ya m-pesa na wakala wa equity .Amevaa linda nyeusi ,na amebeba mkoba nyeusi huku amejifunika kichwani na leso.

Mikungu ya ndizi imepangwa kwa ustaarabu juu ya gunia, kuna zile zilizo na rangi ya kijani ilhali zingine ziko na rangi ya njano, tray ya mayai inaonekana kando huku mwanagaza wa jua mwepesi ukipenya.

Trei za mayai zimepangwa. Zilizo na mayai zimepangwa kwenye sakafu huku zisizo na mayai zimepangwa kwenye rafu.

Magari yameegeshwa juu ya nyasi, nyuma kunaonekana watu ambao wamekusanyika kana kwamba kuna mkutano mwangaza wa jua tulivu unamulika, kana kwamba ni asubuhi

Gari mpya ya kifahari ya rangi nyeusi iko katika chumba cha maonyeshi cha magari kando kunaonekana magari mpya mengine huku mwangaza wa stima ukimulika

Yenye dirisha nyeusi na iliyo ya rangi ya fedha imesimama katika maeneo yaliyozingirwa na neti na iliyo safi, mbele yake kunaonekana magari mengine huku mwanganza mtulivu wa jua ukimmulika kana kwamba ni jioni.